Bango moja lenye mandhari ya nyuma ya samawati linaonyeshana vitu aina aina kama vile kipakatalishi, vitabu, kalamu na hata maikroskopu. Vile vile inaonyeshana kuashiria masomo ya kidijitali na mfumo wa masomo kupitia dijitali.

Ni majukwaa ya kidijtali na masomo ya kieletroniki ambayo humsaidia mwanafunzi kujifunza kwa muda wake na mahali popote. Vile vile, kuna vitabu na calculator na bodi ambazo zinaashiria masomo ya kawaida.

Kijana mmoja mweusi titi aliyevalia shati ya samawati amekalia kwenye dawati na kiti mbele yake kuna kipakatalishi na sio kimoja tu bali kuna vipakatalishi vingi, kuonyeshana ama kuashiria kwamba anasoma kupitia mtindo wa kidijitali.

Katika mfumo wa masomo ya kidijitali aidha ya kielektroniki tunamwona mtu moja aliyevaa vifaa vya kuskiza aidha headphoni amekaa na kuangalia kipatakalishi chake huku akiongelesha watu wengine ambao wanatumia mitambo ile ya kidijitali.

Watoto wengi walio ndani ya chumba kimoja wanonekana kutizama filamu kupitia vyombo vya kutizama huku wametabasamu na kujawa na bashasha. Watoto hawa huenda wanatumia mtindo wa kidijitali ili kujionea filamu ama kusoma kupitia mtindo wa kielektroniki.

Kipakatalishi kimoja kimewekwa juu ya dawati huku vitabu vinne vikiwa vimeweza kushikilia kipakatalishi hicho. Baidha kipatakalishi hiki kinaashiria kwamba masomo aina ya digitali huweza kutumiwa hapa.

Katika mfumo wa masomo ya kidijitali, anaonekana msichana mmoja anayetumia vifaa vya kusikiliza sauti, ambavyo ameweka kwenye masikio yake, akitumia kipakatalishi chake kuongea, na wengine kupitia mtindo wa kidijitali.

Msichana mmoja mwenye umri wa wastani anaonekana akisoma kupitia kipakatalishi chake huku ameshikilia kalamu na kitabu kwenye mikono yake na amekalia dawati. Vile vile anaonekana kusoma kupitia mfumo wa kidijitali.

Bango lenye rangi za zambarau, nyeupe na nyeusi, linaonekana kuashiria masomo ya mfumo wa kidijitali. Huku maelezo, huku kwenye maelezo kuna mwanaume mmoja ambaye anaashiria chati moja, huku kuna mwanafunzi mwingine aliyekaa chini na kuangalia kipakatalishi kile.

Mwanamke mmoja anaonekana kutumia kidole kuguza kipakatalishi ambacho kiko mbele yake. Vile vile inaonekana kwamba ni mtambo wa masomo ya kieletroniki huku akitumia teknolojia hii ya skrini ambazo huguzwa ili kuipa maelezo.

Masomo ya mfumo wa kidijitali au kusoma kielektroniki yanaashiriwa kwenye picha hii. Inaonekana kwamba, masomo haya yana ubora wake maanake mwanafunzi anaweza somea mahali popote, na kujielimisha kuhusu teknolojia yoyote, kutoka mahali alipo.

Wanafunzi wenye umri wa wastani, takriban saba hivi, wanaonekana kusomeshwa na mkufunzi wao aliyekaa chini kwenye dawati na kipakatalishi aidha kompyuta, huku akiwafunza masomo ya kidigitali au masomo kupitia mbinu za elektroniki.

Watu watatu akiwemo mwanaume mmoja na wanawake wawili; wanaonekana kutumia televisheni kubwa na vipakatalishi ili kuzungumza na wenzao, kupitia mtandao na mfumo wa dijitali au kupitia njia ya kielektroniki.

Chumbani kuna mtoto msichana mwenye umri wa chekechea ambaye anaonekana akitumia tarakilishi kujifunza. Huu ni mfumo wa masomo ya kielektroniki na kidijitali. Kando yake kuna chupa mbili ambazo zimewekwa karibu na ukuta na pia kuna maua ya kurembesha chumba kile.

Mwanaume mmoja, amekaa mbele ya kompyuta yake, na ameshikilia makaratasi, na kuwasiliana na wenzake kupitia mfumo wa kidijitali.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia shati jeupe na kaptula ya hudhurungi. Anaonekana amekalia kiti chake na dawati huku kwenye dawati kuna kikombe cha chai, simu, taa ya kujiwashia kisha simu. Vilevile, anaonekana kuwa ameangalia kipakatalishi huku akionekana kutumia kipakatalishi kuzungumza.

Wanafunzi wawili wa kike wanaonekana katika upeo wa macho huku wakiwa wamevitia vifaa vya kuskiza maskioni na wakiangalia vipakatalishi hivi kuonyeshana wanatumia mfumo kidijitali kujipa elimu. Vilevile kuna wanafunzi wengine waliokalia madawati mkabala nao ambao wanafanya vilevile kutumia vipakatalishi vyao.

Wanafunzi watatu walio darasani wanaonekana kumkaribia mwalimu wao anayewaelekeza kusomo kupitia kipakatakilishi, hivi wakitumia mfumo wa kidijitali kujielimisha. Vile vile, kunao wanafunzi wengine ambao wapo darasani na wanafanya mengine.

Kidosho mmoja anaonekana ameshika kipakatalishi huku akisoma kupitia mfumo wa kidijitali. Kidosho huyu amekaa chini kwenye sakafu na kujiegeza kwenye ukuta, kidosho huyu amevaa nguo ya rangi ya majano.

Kibango kinachoonyesha mtandao wa watu kupitia mfumo wa kidijitali kinaonekana hapa huku maelezo ni mtandao unaotumika wa kielektroniki kusambaza mawasiliano na masomo kupitia mtindo wa kidijitali.

Kijana moja anaonekana kutumia vifaa vya kusikiliza au hedifoni na pia anaonekana kutumia kipakatalishi ili kusoma katika mfumo wa kidijitali. Amekalia kiti chenye rangi ya hudhurungi na vilevile kuna begi kubwa kando yake.

Mwanamke mmoja anaonekana akiashiria kamera kwa kupitia mkono wake wa kushoto. Nyuma yake kuna televisheni kubwa iliyo na rangi ya kijani kibichi. Kwenye meza kuna kitabu na kalamu na kisha kipakatalishi. Mwanamke huyu pia amevalia vifaa vya kusikiza.

Mtu moja anaonekana kukaa mbele ya kompyuta yake akiwasiliana na mtu kupitia mfumo wa kidijitali. Kwenye dawati lake kuna kitabu, na pia kuna taa ya dawati na pia kuna mimea ambayo ameipanda kwenye glasi. Huenda anawasiliana na mfumo wa kidijitali ama kusoma kupitia mfumo huo huo.

Mtu mmoja aliyevalia shati ya samawati anaonekana amekaa kwenye dawati kisha ameshika rununu kwa mkono wake wa kulia huku mkono wake wa kushoto ukiashiria kipakatalishi kilicho mbele yake.

Kwenye chumba kilicho nadhifu sana kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akitumia tarakilishi kusoma katika masomo ya kielektroniki na miundo misingi ya masomo ya kidijitali.

Watoto wa shule ambao wanaonekana kuwa katika umri wa chekechea, wanaonekana wakitumia vipakatalishi kuweza kusoma. Vilevile kuna watoto wengine ambao wamesimama nyuma yao na moja wapo ya mbinu ya masomo ya kielektroniki ni kutumia vipakatalishi.

Wanafunzi wawili wanaonekana wakibadilishana hekima na ujuzi kwa kupitia mitandao wanakosoma, mwalimu wao akitumia tarakilishi kuwafundisha na kuwaonesha chati.

Katika mchoro ambao unaashiria masomo ya kielektroniki ama kidijitali, kuna wanafunzi wanne na pia kuna vitabu vitatu upande wa kulia na upande wa kushoto, katikati ikiwemo mapu ya dunia.

Timu mbili zaonekana zikicheza mpira wa vikapu. Timu zenyewe zikiwa ni wachezaji wa kike ambao ndio wanacheza. Vilevile katika upeo wa macho tunamwona mwanaume mmoja ambaye huenda akawa refa ambaye anaonekana akiongoza harakati hii ya mchezo wa vikapu. Vilevile kuna wachezaji wengine ambao wamekaa kando.

Chumba kilicho na zulia nyekundu na kuta nyeupe kimewekwa vitanda vilivyo moja juu ya kingine ambayo pia ambavyo pia vimewekelewa zulia zake za rangi aina aina kuashiria hichi ni chumba kinachotumika kama bweni.

Katika chumba kimoja, vitanda vinne ambavyo vipo kando ya kabati mnara na kila kitanda, vinaonekana vimepangwa vizuri kama vile bweni. Vilevile, chumba hiki kina rangi ya zambarau kwenye ukuta na zulia yake ni ya rangi nyekundu.

Chumba kilichopangwa kama vile bweni, kina vitanda vinne, moja juu ya kingine. Kando yake kuna meza na kisha kuna pazia za rangi ya hudhurungi na manjano. Vilevile kuna taa moja inayoning'inia kutoka kwenye dari, kuashiria kwamba chumba hiki hutumika kama bweni.

Chumbani cha kulala kunaonekana kuna vitanda vinne na vitanda hivi vyaonekana kuwa vimewekwa viwili viwili kwa pamoja; yaani ni kitanda cha gorofa. Vilevile kando yao kuna dirisha moja limeezekwa zulia ambayo imeweza kufunguliwa.

Katika chumba kilicho na sakafu ya manjano, kunaonekana kitanda kilicho na malazio meupe pepepe. Vilevile kuna pazia ambalo limefungwa na kuna taulo lililoning'inizwa na ukuta ambalo ni jeupe pia.

Katika jumba linalokaribiana kuwa maktaba ama darasa kunayo michoro aina ya aina na michongo wa aina ya aina ambayo yanaashiria kwamba ni masomo ya chekechea. Vile vile rangi ni tofauti tofauti ambazo zimetumiwa na vile vile kuna dawati na viti.

Chumba kimoja kilichowekwa mkeka kisha meza juu ya mkeka, viti ambavyo ni vya kukalia kuashiria kwamba ni sebuleni. Pia kimepakwa rangi jeupe na kina mkeka wa rangi nyekundu na dirisha kubwa lililofungwa .

Chumba kilicho na dawati zilizopangwa sako kwa bako kinaonekana imekuwa na zulia jeupe na dirisha kubwa ambalo pazia zake zimefunguliwa. Vilevile kwa upande moja kuna kioo na chumba hiki huenda kikawa sebule ya walimu katika shule.

Wamevaa sare tofauti tofauti wanaonekana katika uga wa hoki wakitumia vijiti kuucheza mpira wa hoki, vilevile katika mandhari ya nyuma kuna ukuta uliotengenezwa kama vile steni ya kukalia unapoangalia mpira wa hoki ukichezwa mandhari ya nyuma pia inaonekana kuna miti na nyasi iliomea.

Kando na jumba kubwa linaloweza kuitwa shule, kuna uga wa kuchezea ambako watoto wengi wanaonekana wakicheza mchezo wa vikwapu. Vilevile kwenye upeo wa macho kuna mabasi mawili na pia kwenye mandhari ya nyuma kuna miti na bustani ndogo iliyo na uoto wa kiasilia wa nyasi.

Wanafunzi wengi wanaonekana wamekaa kwenye chumba maalum ambacho kinaweza kutumiwa kama uga ama kama ukumbi huku mkufunzi wao akionekana kuwapa maelezo. Nyuma yao kumewekwa mazulia na hata migondoro aina aina.

Jumba kubwa lenye dari ya juu limening'inizwa msalaba mle mbele. Vilevile kuna viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa rafu na kuna zulia nyekundu mle ndani kuashiria kwamba ni kanisa.

Wachezaji wa mchezo wa raga wenye timu mbili, moja ikiwa imevalia magwanda ya michezo ya rangi ya kijani kibichi na wengine wenzao wakiwa wamevalia magwanda ya samawati na nyeupe, wanaonekana kucheza mchezo wa raga, huku mmoja akijaribu kumnyanganya mwengine mpira katika uga wa michezo.

Katika chumba kilicho na zulia ya kijani kibichi na kilicho funguliwa kikawa na dirisha upande wa nyuma kioo kikawa kinaingiza mwangaza kuna viti vilvyo na dawati ndani yake hivi kuonyeshana ni chumba kinachotumiwa kama darasa.

Wachezaji takribani saba au kumi wamekaa chini kitako huku wakipokea maelezo kutoka kwa wanaume watatu waliosimama huenda hawa wakawa makocha wa hawa wachezaji maanake kando yao kuna uga mkubwa ambao umezingirwa na ua wa chuma na vile vile kando yao kuna jengo kubwa ambalo laonekana kwamba ni mojawapo ya sehemu ya kuchezea.

Chumba kimoja chenye kitanda kilichowekwa malazio mekundu na meupe pe pe pe; kina kuta nyeupe na kina mataa katika kila kona. Vilevile, kuna glasi iliyowekwa maua iliyokalia dawati. Na kando ya kitanda kuna kiti cha kukalia. Vilevile, kuna choo kwenye upeo wa macho.

Chumba kimoja chenye vitanda viwili vilivyowekwa malazi sawia kinaonekana huku kikikaribia kuwa bweni. Vile vile, kuna raki ya viatu iliyopangwa viatu vya kila aina. Vile vile, kuna kabati iliyowekwa nguo. Vile vile, kuna pazia iliyofunguliwa na yenye rangi ya hudhurungi.

Mwanaume mmoja anaonekana akikimbia na kuruka viunzi katika uga uliotengenezwa maalum kwa mchezo wa kuruka viunzi. Kwenye mandhari kuna wanaume ambao wanaonekana wakimpa hima kuendelea,

Katika chumba kimoja kuna viti vitatu vyeusi na meza moja, vilevile zulia yake ni ya rangi aina aina. Chumba hiki kinaonekana kuwa na mabango yanayoashiria kwamba chumba ni cha hospitali.

Katika jumba ambalo halitofautiani sana na bweni, kuna vitanda viwili ambavyo vimewekwa moja juu ya kingine na pia vilevile, kuna madawati mawili ya kusomea na pia rafu imewekea vitu aina aina. Hii ni kuashiria kwamba ni bweni la wanafunzi.

Chumba kikubwa kilichojaa viti na meza kinaonekana huku viti vyenyewe vikiwa vimevalishwa vitambara vya aina tofauti tofauti. Kando kando kunazo pazia zilizo na rangi tofauti tofauti. Juu kumening'inia mataa kwenye dari na chumba chenyewe ni kikubwa sana.

Chumba kilichopangwa viti na meza, kikionekana kuwa ni chumba cha kusomea, aidha maktaba ya watu wengi. Vilevile, kuna rafu ambayo imewekwa vitabu na pia chumba hiki kinaonekana kuwa na mwangaza unaoweza kutumiwa katika kusoma.

Vitanda viwili vinaonekana katika chumba kimoja, moja juu ya kingine huku malazo yakiwa ya rangi nyekundu na nyeupe. Kitanda hiki kimepangwa kama vile bweni. Katika chumba hicho pia, kunayo meza na dawati moja, kunacho kiti kimoja pia. Kuta za nyumba hiyo ni nyeupe.

Chumba kimoja chenye kuta nyeupe pepepe ambazo zinaning'iniza picha ya mwanamke na kina malazio na kitanda kilicho ukutani. Vilevile kina televisheni mezani. Pale pale mezani kuna vyombo aina aina vilivyoekelewa, pamoja na vioo viwili vinavyoning'inia ukutani.

Wanafunzi wanaonekana katika chumba cha kusoma na mfumo wa dijitali au wa kielektroniki, huku wanakalia dawati na kila mwanafunzi akiwa ameweza kuliangalia kompyuta yake.

Katika darasa moja kuna ubao mmoja wa rangi ya nyeusi. Chumba chenyewe kina madirisha mengi na kuta zake ni nyeupe. Vilevile kuna madawati yaliyopangwa kwa safu. Madawati haya ni ya rangi ya mchanga.

Vitabu vingi, vimepangwa, kwa safu katika maktaba ndogo, ikiwa ni mojawapo ya miundo mbinu ya elimu. Vfaa vya elimu kama vile vitabu, vya, elimu, huweza, ku, tumiwa na shule nyingi, ama wakufunzi wengi kufunza wanafunzi.

Chumba kimoja chenye sakafu nyeupe pepepe chaonekana kuwa na kitanda kimoja kilichowekwa malazio meupe. Ukutani kuna rangi ya zambarau iliyopakwa na kuna pazia katika dirisha mbili zilizofunguliwa. Vile vile, kuna kioo kilicho juu ya kabati katika chumba hicho.

Vitanda vimepangwa kwa safu kama vile kwenye bweni katika chumba kimoja. Chumba hiki kina rangi ya hudhurungi na zulia yake ni nyeupe pepepe. Vilevile vitanda vimeekwa moja juu ya kingine kama vile kwa bweni.

Katika bweni la wanafunzi kunaonekana kitanda kimoja , kiti na dawati . Penye dawati kuna maua ambayo wamewekwa kwenye glasi, vile vile kuna fani ya upepo na kuna taa ya kujiwashia kando na kitanda. Vile vile dirisha limefunguliwa.

Takriban watu kumi wa kike na wa kiume waliovalia magwanda ya madaktari, hivi kuonekana kuwa aidha wanafunzi wa masomo ya udaktari ama madaktari wenyewe. Wamekizingira kitanda cha mtu ambaye amelazwa na wanaonekana kupokea maelezo kutoka kwa mmoja wao.

Basi la kusafirisha wanafunzi wa shule. Linaonekana kuwa la rangi ya machungwa limeegeshwa mkabala na magari mengine. Katika mandhari ya nyuma kuna nyasi iliyoota kwa kiasilia. Basi hili huweza likabeba takriban wanafunzi hamsini au hata zaidi.

Viti vimepangwa katika ukumbi mmoja. Viti vyote vikiwa vyenye rangi ya hudhurungi huku ikiwa na zulia nyeupe na mataa yananing'inia kutoka kwa dari. Ukumbi huu huenda ukawa ni ukumbi wa kuangalia michezo ya kuingiza ama filamu.

Katika uga uliyotengenezwa spesheli katika chumba kimoja, wanaonekana wachezaji wa voliboli waliovalia magwanda ya kijani kibichi na pia nyeusi wakicheza mchezo katika chumba cha michezo.

Wanafunzi kutoka timu mbili tofauti wengine wakiwa wamevaa nguo za samawati na wengine wamevaa nguo za kijani kibichi. Wanaonekana kucheza mchezo wa voliboli huku wakiwa wanaangaliwa na mashabiki wao kwenye upeo wa macho. Mandhari ya nyuma yaonyeshana miti karibu na uga wanaochezea.

Chumbani kuna kitanda kimoja ambacho kimefunikwa na blanketi ya samawati. Vile vile, kuna meza au dawati ambayo pia imepakwa rangi nyeupe na kuna kiti cha plastiki. Huenda chumba hiki kinatumiwa katika masomo na ni mojawapo ya miundo msingi ya masomo.

Katika chumba kimoja kilicho na kuta za rangi ya hudhurungi, kuna msalaba ulioning'inia kwenye kuta hilo. Kuna neti iliyoning'inia kutoka kwa dari ya nyumba hiyo. Vilevile kuna kitanda kilicho na malazo ya rangi ya kijani kibichi na kuna kabati moja na dawati na kiti, kama vile chumba hichi hutumiwa kama bweni.

Chumba kilichojaa kompyuta na dawati na viti kinaonekana. Kuta zake ni za rangi ya hudhurungi na vile vile kuna ubao wenye ya rangi nyeupe pepepe. Taa zinaning'inia kutoka kwa dari na kumulika chumba kizima. Vile vile, kompyuta hizi zinawashwa. Kuonyeshana ni sehemu ya masomo ya kidijitali.

Chumbani tunaona vitanda vinne, vilivyopangwa kando kando na vilevile tunaona zulia ya samawati katika upeo wa chumba hichi. Vilevile kuna dawati na viti viwili kuashiria kwamba ni bweni au aina ya bweni, ikiwa mojawapo ya miundo misingi ya masomo.

Vitanda viwili moja kikiwa juu ya kitanda kingine, vyenye rangi nyeusi vinaonekana kupangwa kwenye chumba kilicho na dawati na kiti kama vile kwenye bweni. Kitanda hicho kina ngazi ya kupanda na chumba chenyewe ni cha rangi nyeupe

Chumba kimoja kilicho na kuta nyeupe pepepe kina kabati na kioo katikati ya kabati ile. Vile Vile kuna vitanda vinne moja juu ya kingine, moja juu ya kingine. Huku upeo wa macho ukionyesha kuna eneo la kuogea bafu na hata choo.

Watu wamekaa kwenye chumba kimoja kwenye viti na dawati huku wakionekana kupewa maelezo na mmoja wao anayetumia kipakatalishi na televisheni kubwa kuwaonyesha mambo. Vilevile kuna zulia ya rangi nyekundu.

Watu wanne waliovalia magwanda ya rangi nyeupe wanaonekana wakitumia mashine spesheli katika chumba kinachokaribia kuwa ni labu ya kufanyia uchunguzi au utafiti wa aina fulani. Vilevile wamevalia barakoa na kuonekana katika masomo yao.

Kijana mmoja anaonekana amesimama juu ya mawe makubwa huku akiashiria na mikono yake. Kwenye madhari kuna miti inayoonekana nyuma yake.

Vijana wengi wenye umri wa wastani wanaonekana kukalia jiwe moja, mahali palipo juu zaidi kama vile mlima. Mandhari ya nyuma yanaonyeshana miti mingi iliyoweza kumea. Vilevile, kando yao kuna bonde kubwa lililo chini.

Watu wanne ambao wameshikilia simu zao na barakoa katika mikono yao, wawili walio katika upeo wa macho wakiwa wasichana na mmoja akiwa mwanaume. Wanaonekana wakitumia simu zao za rununu kuwasiliana.

Wanafunzi wa chuo cha sekondari wanaonekana kusimama huku wamevalia sare za kijani kibichi, hudhurungi na nyeupe. Wamekalia viti vya rangi ya hudhurungi na wanaonekana kuwa katika chumba cha ukumbi katika hali ya kupewa maelezo.

Mwanafunzi mmoja mwenye kimo cha chekechea, anaonekana akaangalia kwa makini kipakatalishi chake, huku mkufunzi wake akionekana kutumia breli ili kusoma.

Mwanafunzi moja mwenye mahitaji maalum anaonekana kushikilia kalamu huku amekaa kwenye dawati yenye rangi ya samawati. Vilevile amekalia meza na kwenye meza kuna kalamu za rangi tofauti tofauti. Vilevile anaandika kwenye kitabu akitumia mojawapo ya hizo kalamu. Mkufunzi wake anaangalia kwa makini huku akimsaidia.

Wasichana watatu wenye umri wastani wa chekechea wanaonekana kuwa na mbwe mbwe na furaha, huku wakitumia vidude vya aina aina kusoma. Inavyoashiria kwamba wao ni wanafunzi wa mahitaji spesheli.

Watoto wawili, moja wao akiwa zeruzeru na mwingine kuonekana ameadhirika macho, wananing'inia kwenye uzio wa dirisha huku wakitabasamu kwa bashasha. Inaonekana watoto wawili hawa wanasoma masomo ya mahitaji maalum.

Mwanafunzi mmoja mwenye mahitaji maalum anaonekana akisaidiwa na mkufunzi wake, huku akipewa maelezo na mkufunzi wake akiwa karibu zaidi. Mwanafunzi huyu amekalia kitu cha magurudumu huku kuashiria ana mahitaji spesheli.

Watoto wengi ambao wamekalia viti vya magurudumu wanaonekana kuwa katika darasa huku wakipokea masomo ama elimu ya maitaji maalum. Watoto hawa wanaonekana kuwa wenye bashasha kweli kweli.

Tunamuona kijana akichezea vichezeo ambavo hutumika aidha katika masomo ya mahitaji maalum ambazo ambayo ni aina ya elimu inalenga kuwasaidia watoto wenye changamoto mbalimbali za kimwili, kiakili au kijinsia kama vile usonji.

Mwalimu anaonekana kutumia vidude vya rangi aina aina kumfunza mtoto moja mwenye umri wa chekechea ambaye amekalia kiti cheupe na anaangalia mwalimu huku akiwa mtoto wa mahitaji maalum.

Watoto watatu wanaonekana kujimakinisha na masomo. Mmoja amevalia kifaa cha kusikia katika sikio lake. Vile vile, vifaa vilivyo mbele yao, kando na vitabu vinaashiria kwamba ni masomo ya mahitaji maalum ambayo watoto hawa huhitaji.

Mwanafunzi mmoja mwenye umri wa chekechekea anaonekana kutumia kalamu kuandika juu ya karatasi. Mtoto huyu amevalia nguo ya rangi ya machungwa na nyuma yake kuna kiti cha magurudumu kuashiria labda anasoma masomo ya mahitaji maalum.

Vidole viwili vinaonekana vikipitia juu ya daftari iliyo andikwa kwa mtindo wa Braiile huenda inashiria mtindo wa masomo maalum huku anayetumia vidole kusoma akiwa ni mmoja wa wale walioadhirika na upofu.

Kijana mmoja anaonekana akijifundisha katika elimu ya mahitaji maaulum, anaonekana akitumia mikono yake kusoma maandishi ya breli. Hii inawezekana kwamba ameweza kuathiriwa na upofu,

Vijana wanne wenye umri wa chekechea na mwanaume moja wote wakiwa wamevalia miguu ya kutengenezwa huku wakiwa walemavu wa miguu. Wanaonekana kusimama kando na ukuta kama vile wanapewa usaidizi maalum.

Vidole viwili katika mkono unaonekana kuwa wa mtoto vinaashiria kusoma katika lugha ya breli. Lugha ambayo hutumiwa na wanafunzi walio na ulemavu wa macho.

Mkufunzi mmoja aliyeshika kitabu anaashiria kwa kidole chake huku akiwafunza vijana wawili ambao wanatumia vifaa vya kusikiliza, ikiashiria kwamba wanasoma masomo ya mahitaji maalum. Katika chumba hicho kuna kabati moja ambayo imepakiwa faila aidha vitabu.

Katika mfumo wa elimu ya mahitaji maalum, tunamwona mwanafunzi moja na mkufunzi wake wakitumia mikono kuweza kuongea huku mwanafunzi akifunzwa kutumia mikono yake badala ya kutumia maneno ili kuweza kuashiria anachohitaji.

Kijana mmoja anaonekana kutumia kipakatalishi cha mkono kusoma huku ikiwa ni masomo ya mtindo wa mahitaji maalum, mkufunzi wake akiangalia hivi nyuma yake karibu.

Chumbani, kuna vijana wanne, wawili wamesimama wawili ambao wako katika upeo wetu wa macho. Wameonekana kuketi kwenye meza ambayo ina kitabu, penseli na ala zingine za kusomea huku kijana mmoja akimgeukia mwenzake na kujiashiria utosi na mwingine ameinua kiganja chake na kukikunja kidole chake cha tano.

Katika chumba ambacho bila shaka kinadhihirisha ni cha masomo spesheli, tunamuona kijana mmoja akisaidiwa na mwanamke. Pale kwenye meza kuna kikombe kilichojaa kalamu na pia kuna saa na kuna ala za masomo spesheli kadha wa kadha.

Watoto wanatumia vidude vilivyo na rangi tofauti tofauti kama vile: ya machungwa, zambarau, kijani kibichi na hata samawati kusomea. Vyombo hivi vinaonekana vikiekwa katika kidude kilichotengenezwa na mbao. Hivi kuashiria ni masomo ya mahitaji maalum, yaani, elimu ya mahitaji maalum inayoendelea.

Mtoto moja aliyekatwa miguu na ambaye anaonekana kutumia miguu ya kutengenezwa. Anaonekana amekalia kitanda moja kwenye bweni. Bila shaka yupo katika shule ya watoto wanao mahitaji maalum.

Katika darasa ambalo laonekana kuwa ni darasa la mahitaji maalum, takriban wanafunzi kumi wamekaa kwenye mviringo huku mkufunzi wao ama mwalimu wao akitumia vidude aina aina kuwapa mafunzo. Vile vile wameweza kulikanyanga zulia la samawati.

Mwanafunzi mmoja wa kiasilia ya kizungu, anaonekana akisoma breli kwa kutumia vidole vyake. Vile vile huenda mwanafunzi huyu anatumia breli kusoma katika masomo ya mahitaji maalum.

Chumbani kuna tarakilishi na vitabu aina aina. Hapo kando kuna pia kitabu ambacho jamaa ambaye anaonekana kuwa kipofu aongozwa na mwenzio kukisoma.

Mwanamke moja anaonekana kukaa chini mbele ya kipakatalishi chake kwenye dawati. Anaonekana kuashiria kutumia mikono, hivi anajaribu kuwasiliana na mtu ambaye ana mahitaji spesheli aidha kimasomo ama kiwasiliano.

Mwanafunzi mmoja anaonekana akitumia mikono ili kusoma breli hivi kana kwamba ameweza kuadhirika na ulemavu wa upofu. Katika mandhari ya nyuma, kuna vitabu vilivyopangwa sawia na maktaba katika rafu katika kabati.

Watoto wanaosoma na mtindo wa masomo ya mahitaji maalum wanaonekana kutumia rangi tofauti, tofauti kujifunza. Mmoja wao amekalia kiti cha magurudumu huku wengine wamekalia dawati na viti.

Mtoto mmoja wa umri wa wastani anaonekana kuutumia mguu kutumia talakilishi yake ili kusoma kwa mfumo wa kidijitali vile vile inaweza semekana kwamba anasoma masomo ya mahitaji maalum.

Mwalimu mwenye asilia ya kizungu anafunza mwanafunzi moja aliyeadhirika na upofu kusoma kupitia mikono na lugha ya breili huku ikiwa ni mojawapo ya elimu itolewayo kwa wanafunzi walio walemavu na ni masomo yanayojulikana kama masomo ya mahitaji maalum.

Watu wawili wenye umri ya wastani wanaonekana wameshika vidunde vya rangi tofaui tofauti ambavyo bila shaka hutumiwa katika masomo ya maitaji maalum. Watu hawa wanaonekana kuwa katika darasa ambalo ukutani lina saa.

Mwanafunzi mmoja mwenye umri wa chekechea anaonekana kufunzwa na mkufunzi wake huku wakitumia kipakatalishi. Vile vile mwanafunzi huyu kwenye manthari ya nyuma kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu. Hivi anamuonekana kuwa mmoja wa wanafunzi wanaopewa masomo ya mahitaji maalum.

Mwanamke mmoja mwenye umri wa wastani anaonekana akimsaidia mwanafunzi wa mahitaji spesheli kusoma kwa kutumia vidude vya rangi aina aina. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa mwenye bashasha kem kem.

Mwanafunzi moja ambaye yuonekana kusoma masomo ya mahitaji maalum anatumia vidude vya rangi aina aina ili kujifunza. Vilevile katika mandhari ya nyuma kunaye mkufunzi moja anyemsaidia mwanafunzi mwingine mwenye mahitaji maalum kusoma na vidude vya rangi aina aina.

Tunamuona mtoto mdogo ambaye ana umri wa miaka ya chekechea hivi akitumia vidole vyake kusoma kitabu kwa breli. Inawezekana kwamba mtoto huyu ameweza kuadhirika na upofu, hivi ataitaji kuwa na masomo ya maitaji maalum.

Mwanamke mmoja anaonekana kushikilia simu yake ya rununu na kuskiza kupitia kifaa cha kusikiliza na masikio. Huku kwenye upeo wa macho yetu pia kuna mwanamke mwengine aliyevalia nguo za rangi ya machungwa ambaye anaongea na mwanamme aliyekaa chini pia na ambaye amevaa shati nyekundu.

Mtoto mmoja mwenye umri wa chekechea anaashiria kwa mikono yake kupeana maelezo kwa ishara huku ikionekana ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum. Mkufunzi wake aliye upande mwingine pia anamashiria kwa kutumia vidole vyake. Hivi ikawa ni elimu ya masomo yenye mahitaji maalum.

Mwanamke moja aliye na asilia ya kizingu anaonekana amekalia gari la magurudumu huku akisoma kitabu katika maktaba iliyopangwa vitabu kwenye rafu, vitabu aina aina.

Kijana mmoja wa umri wa chekechea anaonekana amekalia kigari cha magurudumu, huku akiwa darasani pamoja na wenzake waliovaa sare za samawati. Hivi akiwa mbele ya darasa ili kuweza kupokea masomo ya maitaji maalum.

Mtoto mmoja anaonekana ameshikiliwa mdomo na daktari kwenye hospitali huku mdomo ukielekezwa kwenye kamera ya kipakatarishi ili daktari aweza kuona shida ya meno ama shida iliyo katika koo yake.

Kijana mmoja mwenye umri wa wastani anonekana amekalia gari la vigurudumu huku ameshikilia kitabu katika chumba ambacho kina ukata wenye rafu ambavyo vitambu vingi vya kila aina vimepakiwa, hivi ni kuashiria kwamba ni mwanafunzi mwenye masomo yenye mahitaji maalum.

Mwanafunzi mmoja mwenye umri wa chekechea aonekana kufunza braili na mwalimu wa elimu ya mahitjai maalum. Mwanafunzi huyu anaonekana amefunga macho hivi kuashiria kwamba ameadhirika na upofu vilevile mwalimu anamuonyesha kusoma kutumia vidole vyake katika lugha ya braili.